Gari la kifahari la rangi ya buluu ya chuma limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionyesha muundo wake maridadi na magurudumu ya kifahari. Anga lina buluu safi likionyesha hali ya hewa nzuri. Gari hili linaonekana kuwa katika eneo la wazi labda uwanja au kando ya barabara likiwa limesimama vizuri.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa na taa nyingi za dari. Gari lina rimu za fedha na madirisha meusi. Sakafu ya kung'aa ikionyesha mazingira ya duka la magari au chumba cha maonyesho. Muundo wa ndani wa jengo una nguzo na viwango vingi zikionyesha usanifu wa kisasa.

Gari la kifahari la zamani lenye rangi ya fedha na viini vya magurudumu vyenye rangi ya machungwa imeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Ina taa kubwa za mbele na paa la nguo lililokunjwa. Sanduku la mbao limewekwa kando ya gari likiashiria uwezekano wa safari ndefu. Mwangaza unapiga kwenye gari. Kwa nyuma kuna ukuta wa mmea wa kijani kibichi na uzio mweusi.

Ukuta umejawa na picha za Sanaa zenye rangi mbali mbali zikionyesha madhari, picha za watu na wanyama kama vile simba na tembo. Sehemu hii inaonekana kama Duka la sanaa au soko la ufundi likionyesha kazi nyingi za mikono zenye utamaduni wa afrika.

Duka kubwa la kisasa linaonyesha sehemu ya matunda na mboga iliyojaa wateja na wafanyakazi. Rafu zimejaa ndizi, maapulo na mboga za majani zikipangwa kwa uangalifu. Baadhi ya wafanyakazi wanahudumia wateja wakati wengine wanapanga bidhaa. Taa nyingi za duka zina angazia eneo lote na dari inaonekana kuwa na muundo wa wazi.